Kuna meza kadhaa katika chumba hili na kuna viti ambazo ziko kando ya meza kuashiria kuwa hapa ni darasani au pahali ambapo watu wanakuja kusomeshwa au kusoma kupata huduma za elimu.

Tarakilishi hizi mbili, zimeekwa juu ya meza. Kando yake kuna vitabu mingi ambao zinatumiwa kusomesha au watoto kusoma. Hii ni kuashiria kuwa hapa ni darasani au eneo ambalo kwa huduma zaa masomo zinatolewa.

Dawati kadhaa ambazo ziko ndani ya darasa na kando yake kuna viti ambazo wanafunzi wanatumia kusoma au kusomeshwa na walimu wao madarasani na kuna ubao mahali pa kuandikwa.

Madawati haya ni mengi na kuna viti kando zake. Kuna makaratasi juu ya dawati moja. Hapa ni darasani ndani ya shule pahali ambapo wanafunzi wanaweza pata masomo ama kusomeshwa na walimu wao.

Kitabu kimewekwa juu ya dawati. Na dawati kuna zingine ambazo ni mengi kando yake, pia kuna kiti ambacho kimeangushwa. Hapa ni darasani ndani ya shule, pahali amabapo wnafunzi wanapata masomo.

Hiki ni kitabu kinachoitwa Nyota ya Kiswahili, ambacho ni cha wanafunzi wa gredi ya pili. Katika jalada ya kitabu hiki, kuna watu wawili wanaume ambao wamepanda juu ya farasi, na wanaenda mwendo wa kasi sana.

Tarakilishi zimeekwa juu ya meza, na kuna makaratasi ambayo yako na viti vya watu kuketi, kuashiria kuwa hapa ni pahali ambapo watu au wanafunzi wanakuja na kupata huduma za kimasomo ama elimu.

Madawati haya ni mengi saana na kuna viti vilivyo kando yake au ndani yake na hapa ni darasani ndani ya shule, pahali ambapo wanafunzi wanapata elimu ya ufundisho au kusoma wao wenyewe.

Kitabu hiki ni cha watoto wa darasa la pili ambapo wanasoma ama wanasomeshwa kuhusu adabu, usalama na afya. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za elimu zinatolewa ama zinapeanwa.

Tarakilishi mbili zilizo juu ya meza na kando yake kuna vitabu vingi. Hapa ni darasani pahali ambapo wanafunzi au watu wanakuja na kujipata au kupewa somo ya tarakilishi ili iwaezeshe kwa maisha yao.

Hiki ni kitabu cha watoto wa shule wanachotumia kusoma au kusomeshwa na walimu wao. Na kuna picha tatu ambazo ya kwanza ni lori iliyobeba mchanga ya pili ni gari ya moshi na ya tatu ni baiskeli,

Viti hivi ni ambavyo wanafunzi wanaketi ama watu ambao wamekuja pahali hapa kusomeshwa au kufundishwa na walimu wao, hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kielimu zinatolewa.

Madawati haya mawili na viketi, ni pahali ambapo wanafunzi wanasomea au kusomeshwa na walimu darasani ndani ya shule, hii ni kuonyesha kuwa huduma za kielimu zinatolewa.